Mandhari ya ufuoni wa bahari ambapo kuna mchanga mweupe laini na pia ina miti mirefu ya minazi na miavuli ya makuti ambapo pana ashiria mahali pa mapumziko. Isitoshe na jengo kuu ambalo limeezekwa kwa makuti

Mashuwa ya bahari ufuo huu ambayo imetengezwa kwa mbao za kukaushwa, yaelea baharini kwa ustadhi na makini wake ikiwa na pazia na meza, kuashiria kua inasafirisha abiria.

Ufuoni mwa bahari kuna nyumba kubwa nyeupe na kwa umbali kidogo, kuna mashua manne ya boti inayoelea majini kwa utaratibu na utulivu.

Ufuoni mwa bahari mna mkusanyiko wa watu amabao wanatizama maji ya ufuo na pia wamejituliza kando na ukuta mweupe wa hoteli na pia mnao ambao wanaogelea.

Umati mkubwa wa watu ambao unavuka bahari, kutoka ng'ambo moja hadi ya pili kutumia kivuko ambacho kina nguzo ya vyuma na simiti kwa upande mmoja hadi mwingine.

Msikitini kuna ua ambalo lina pambo ya pembe za ndovu, yakiwa na mawe meupe chini, vilevile katika jengo kuna maandishi ambayo yako katika lugha ya kiarabu, ambayo yako ukutani na kando ya jengo lenyewe kuna mti mmoja wa nazi.

Ufuoni mwa bahari ambapo kuna mashua ndogo ya uvuvi, mchanga wenye unyevu wa baharini na miti ya mikoko kwa umbali, kuna wasichana watatu ambao wanatembea, wakiwa wamejitwika mitungi ya maji kichwani.

Mtanashati ambaye amevaa suti ya kijivu, amesimama wima na kipaza sauti mkononi akihutubu katika hafla ya kotini ambapo kuna bendera ya nchi ya Kenya na bango la koti la Milimani.